Hili ni duka la M-Pesa kama tunavyoiona kuna wateja ambao wapo hapo chini wanamgoja muhudumu au aje awaudumie. Tunaona pia anauza vitu tofauti tofauti kama vile za kuchezea na watoto, hii inasaidia sana watoto kutuliza akili yao.

Hizi ni pesa za kitambo na ni shilingi elfu moja. Tunapata kuona hayati mzee jomo kenyatta aliyekuwa raisi wetu wa kwanza wa kenya. Zilibadilishwa na kuleta hizi zingine mpya ambayo saa hizi tunazitumia.

Hapa ni sokoni, tunapata kuona wanunuzi pamoja na wanunuaji wa vitu, kuna vitu vingi pia sana, tunapata kuona machungwa nyanya, humu ndani watu wanapata vipato zao za kila siku na wengine pia wanaenda nyumbani na chakula mikononi mwao.

Hawa watu wanaonekana waliokuja kwenye sherehe au kwenye mazishi. Tunaona pia jua linaenda kutua na kwa hivyo wamemaliza shughuli ambayo iliwaleta hapa na wanapumzika wakipiga gumzo na kufurahia.

Hii ni sehemu ya kuuza magari. Tena unavyoona vimepangwa kwa njia ya aina aina. Vimewekwa kwa vikundi ili mtu anapokuja kununua asiwe na kazi ngumu sana ya kutafuta gari ambayo anaitaka yeye mwenyewe.

Hii ni bima ya kukinga magari. Gari yako inapopata ajali ama inapochomeka, wanaweza kukufikia na kukuzawadi tena gari nyingine ama kama inaweza tengenezeka wanaweza simamia gharama ya hiyo kutengenezwa kwake.

Haya ni vitunguu, tena lori hilo imekuja kuvichukua kutoka kwa mkulima ambaye alilima shamba kubwa ili apate mapato ya kila siku. Ameweza kuyavuna vizuri tena ana mazao mema sana ambayo yanayopendeza.

Huyu mtu anatumia M-Pesa, hii husaidia wanajamii sana iwapo unataka kutuma, kutoa au kuwekeza pesa yako unaweza pata kwa njia ya urahisi kama uko na shida fulani unaweza zitoa pia kwa njia ya urahisi na unaweza tumia mtu alie mbali pia.

Hii ni bima ya afya inayoitwa Jubilee ,tena inaonekana kutangaza ubora wao kwa kua tunaona maandishi ya Maisha ni Bure na pia kuna pesa ambayo unafaa kulipa kila mwaka.

Hili ni bima la afya inayoitwa Jubilee. Tunapata kuona mama mjamzito akichorwa hapa. Kuna uzuri wake ya kuwa mama mjamzito anaweza enda kujifungulia kwenye hospitali yoyote kwa bei nafuu.

Hapa ni pahali au sehemu ya kuuza gari au kuzionyesha . Hii husaidia mtu anayezitaka kuwa na urahisi ya kuzifikia na kuchagua lile analolitaka yenye haina hadhi yoyote au upungufu yoyote.

Hii ni shilingi elfu moja, watu wengi huithamini sana na ndio pesa kubwa humu nchini kwa sababu hakuna pesa inayoandikwa elfu kumi au elfu mbili. Hii ndio ya mwisho humu nchini na inathaminiwa sana humu.

Hili ni duka la kuuza bidhaa, tena tunaona kuna M-Pesa ndani. Wananchi wanapotaka kitu, wanaweza kufika hapa na kupata kile ambacho wanakitaka kwa kutumia pesa yao, kwa sababu pesa yao ndiyo inawatoa nje kwa kuchukua kitu yao.

Hizi ni pesa taslimu za kenya. Watu wengi wanaweza furahia wakiwa na pesa hizi ila kwa saa hii kuzipata sio kazi rahisi, lazima ujitume na ufanye kazi kwa bidii ili uweze kupata hizi pesa.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa sehemu fulani. Tukiona upande mwingine jua pia linatua. Watu wengine wanatembea huku na kule, kumaanisha kulikua na sherehe au matanga ambayo walikuja lakini kwa sasa wamemaliza shughuli zao na wanarudi walikotoka.

Hizi ni pesa taslimu za Kenya na kama tunavyojua, kutafuta pesa sio kazi rahisi. Lazima ufanye kazi kwa bidii na kutoa jasho lako, iliutakapo vuna, ukue unavuna mavuno yenye manufaa.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa sehemu fulani. Aidha zinauzwa ama ziko kwenye maonyesho. Hii husaidia mtu ambaye anataka kuzinunua kuja kwa njia ya urahisi kuangalia na kuchukua tu lile ambalo alikuwa anakitaka.

Hapa ni sehemu pa kuuza manguo, ijawapo ni manguo ambayo yanatoka ng'ambo kwa kilugha yenye tumezoea huwa zinaitwa mitumba , lakini wananchi wa hali ya chini wanaweza pata kuvaa na kuonekana na muonekano mzuri katika jamii.

Hii ni sehemu ya kuuza magari. Tunapata kuona limewekwa kwa laini au foleni ili mtu anapokuja kununua gari ambayo amekuwa akiitamani sana kwa muda mrefu, akuwe na urahisi wa kuiona kwa umbali na kuikagua vizuri awezavyo.

Hizi ni pesa taslimu za Kenya za kitambo zilizokuwa zikitumika kwenye hiyo wakati lakini saa hizi pia kuna utofauti kati yao na hizi zilizotolewa karibuni, kwa sababu hizi ni kubwa kushinda hizi zenye ziko saa hii.

Hizi ni pesa taslimu ya Kenya. Tunapata kuona tu shilingi elfu moja pekee. Hii inamaanisha kuwa hakuna pesa yoyote kubwa au yenye imeandikwa kwa karatasi moja kwa mfano elfu kumi inayozidi hii shilingi elfu moja hapa nchini.

Hili ni duka la mama mboga au ukipenda ni stoli. Watu hutumia kuuza vitu kama nyanya, tunapata kuona karati, ndizi na hata viazi. Huyu mama anajitahidi ili aweze kukimu mahitaji yake ya kila siku.

Hapa ni sehemu pa kuuza gari. Mtu anapotaka kuchukua ile ambayo amekuwa akiitamani au amekuwa akiinuia kwa miaka ama kwa muda fulani anapaswa kufika hapa na kile kiwango cha pesa ambayo ako nayo.

Huyu mtu anajaribu kutumia M-Pesa. Hii watu wengi hutumia humu nchini kutumia mtu pesa, kuwekeza pesa ama kutoa pesa unapohitaji kutumia pesa kwa dharura sana. Husaidia watu wengi kuwa na pesa na kuwekeza pesa ili kuwasaidia mbeleni.

Hiki ni kibanda cha kuuza vyakula au vitu vya kutumia jikoni kwa mfano tunapata kuona ndizi, kuna mahindi, viazi ,kuna nyanya karoti. Hii husaidia mwananchi ambaye uwezo wake ni wa chini kufika hapa na kupata usaidizi.

Haya ni magari ambayo yamekuja katika sherehe fulani. Tunavyoona pia jua linaanza kutua, kumaanisha watu walishamaliza shughuli zao na tunaona pia wanaenda kwenye magari yao ili wapate kuondoka na kurudi makwao.

Hii ni shilingi elfu moja pesa taslimu ya kenya ambayo watu wanaidhamini sana. Kuipata sio rahisi lazima ujitume na kutoa jasho ili uipate na kuitumia katika matumizi yako.

Hapa ni bucha ambapo watu hupata kununua nyama. Ni sehemu pa kuuzia nyama tofauti kama nyama ya mbuzi, ya ng'ombe ama hata ya nguruwe. Wao hutoa nyama kwenye mnada, sehemu ambapo wanachinjia ng'ombe.

Hizi ni matunda. Husaidia sana mwilini kwa kuleta madini tofuati tofauti. Hata kwa kuona au kwa kusikiza. Hizi vitu vinaongeza damu sana mwilini na kuweka mtu awe na afya njema na vizuri sana.

Hapa ni sehemu ya kuuza vitu za kitamaduni. Iwapo mtu kutoka jamii fulani anataka kuonyesha kazi yake maarufu anaweza zileta hapa ili ziuzwe ama yeye mwenyewe anaweza fungua sehemu kama hii ili auze apate kipato chake cha kila siku.

Hili ni bima ya kukinga boma, unapokuwa na shaka ama ukiwa na nyumba kubwa sana yenye unaeza ogopa kitu kufanyikia unaeza enda uchukue hii bima ili kitu kinachofanyikia nyumbani kwako uweze kulipishwa kwa njia ifaavyo.

Hawa watu wanaonekana wenye walikuja kwa sherehe ama kwa matanga. Kwa sasa wameshamaliza shughuli ambayo imewaleta. Wanapumzika karibu na magari yao ili muda utakapofika upate kurudi.

Hili ni bima la afya tunavyoiona hii bango, kuna mgonjwa ambaye amechorwa na anaonekana aliyepata ajali. Iwapo uko na shida unaweza lipia polepole kila mwezi ili iwapo utajikumba na shida fulani uweze kupata usaidizi bila shida yoyote.

Hapa ni duka ya kuuza gari na inaonekana safi sana. Hii ina maana wafanyikazi kazi humu ndani wanafanya kazi safi sana. Ikiwepo unataka gari ya kununua unapaswa kufika sehemu kama hii ili uweze kupata gari yako ambayo umekuwa ukiitamani sana kwa muda.

Hili ni duka la mpesa na pia ya kuuza bidhaa tofautitofauti. Hii husaidia watu kuwekeza pesa, kutoa pesa na hata kutumia watu walio mbali pesa ili kujisaidia na kujinufaisha ki maisha.

Hii ni sehemu ya kuuza magari ama ka sio hivyo basi ni sehemu ya kukomboa. Unapata kama unahitaji sana hili chombo, inabidi upitie sehemu kama hii ili upate kununua ama kuikomboa ueze kuende kuitumia kwa njia rahisi.

Hili ni duka la M-Pesa na tunavyoona, anauza hadi mandizi ili kuongeza biashara yake. Hapa unaweza kuja kuekeza, kutoa au kutumia mtu aliye mbali pesa ama kama uko na shida ya dharura unaweza kufika hapa na kutoa hela zako ili utumie.

Haya maandishi yaaandikwa Kopo kopo kumaanisha ni ya kukopa fedha ya kuanzisha biashara. Iwapo uko chini kwa kifedha na ungependa kuanza biashara yako unaweza wafikia ili wakupee mkopo unaofaa.

Hili ni duka ya mpesa hapa unaeza pata usaidizi mwingi kama kuekeza kutuma au kutoa pesa unapokuwa na shida fulani unayohitaji hela kuitatua. Inafanya kazi inakuwa rahisi sana haswa kwa wale wenye wako mbali.

Haya ni magari ambayo yako katika maonyesho na matangazo ili watu wapate kuyaona na kuwa na hamu ya kuwa nayo ili mtu anapopata pesa aende azitafute sehemu ambazo watakuwa wameambiwa.

Kama tunavyoona hizi ni magari mapya. Zimeekwa katika foleni ili mnunuzi anapokuja awe na urahisi kuchagua lile analolitaka kwasababu mtu labda ameeka pesa kwa miaka hata mitano ili kununua gari kama hii.

Duka hili ni duka la masaai, anaendeleza utamaduni wao, kwa kuuza vitu vinavyoonyesha vile wanajamii wao wanavyoishi na kutekeleza mahitaji yao ya kila siku.

Haya ni mandizi, kwa kimombo yanaitwa sweet banana . Ni mandizi matamu sana tena yenye bei mingi yenye matajiri ndio huwa wanazinunua, ili waende wakule makwao na kupata nguvu.

Hapa ni sehemu ambapo wanabadilisha pesa za nje kurudi kwa pesa za nchi yetu ya Kenya ama unapokuwa unasafiri kuenda nchi za nje unaweza pitia hapo na kugeuza pesa ya nchi yetu kupitia kwa hizo za huko nje ili uweze kusafiri kwa njia rahisi.

Hapa ni mahali pa kuuza magari ama maonyesho ya hizi mavitu. Inasaidia mtu anapotaka kununua vitu zake au magari yake yenye amewahi kuwa akitamani kuwa na kazi rahisi kabisa.

Hii ni bima ya afya inayoitwa Jubilee Insurance . Inasaidia wakati mtu anapokua mgonjwa wa na hana pesa, lakini inabidi unalipa kila mwezi, ili unapokuwa mgonjwa siku yoyote, upate kutibiwa bila, pesa yoyote.

Hapa ni sokoni tunapata kuona bidhaa mbalimbali kama vile kitunguu, kuna ndimu, kuna nyanya, kuna machungwa na pia kuna wanunuzi na wauzaji. Wauzaji wanapata mapato yao ya kila siku na wanunuzi wanapata chakula kutoka huku.

Hili ni duka la M-Pesa. Zaidi ya watu wa kuekeza au kutoa pesa wanapohitaji kutoa pesa yake. Pia anapohitaji kutuma pesa sehemu fulani, anaweza tumia hii chombo cha M-Pesa kama kitu ya kutumia pesa.

Hii ni bima ya afya ambayo inaitwa AAR. Inaonyesha kuwa inaleta huduma hadi kwenye mlango wako na manufaa yake na vile mgonjwa anapaswa kuitumia akiwa mgonjwa.

Hii ni bima ya afya inayoitwa Amaco. Hii husaidia watu wanapokua wagonjwa iwapo kwa familia au majirani, waweze kufika hospitalini bila malipo yoyote kwa sababu watakua wanalipia kila mwezi kwa bei nafuu.

Hili ni eneo la kuuza magari au ya kuonyesha haya magari. Husaidia watu wanapotaka kuzinunua wawe na kazi rahisi ya kuja tu na kuonyeshana kile ambacho wanataka bila shida yoyote ile.

Hizi ni mabeli za nguo haswa huwa ni nguo za mitumba zinazotoka ng'ambo. Husaidia sana mwananchi wa chini ambaye hawezi kuweza kupata pesa ya nguo mpya kabisa. Hii imeenea sana katika nchi yetu na ni jambo mzuri sana.

Hapa ni sehemu ya kuuza magari au ya kuzionyesha tu ili watu wapate kujua aina ya gari iliyokuwa imekuja ama mtu akiwa na pesa zake, anaweza tamani kuzinunua. Hii anapaswa kufika hapa na kupata kile ambacho anakitaka.

Huyu mwanaume anaonekana mtu wa bidii sana kwa sababu huwezi pata hii jinsia ikiuza vitu za aina hii sana sana za kutumia jikoni. Hii anafanya ili kujikimu kimaisha na kujimudu apate kipato ya kila siku.

Hili ni duka. Kwenye hili duka tunaona kuna vitu viwili ambavyo vinaweka kazi iwe rahisi kwa huyu muuzaji. Kwa mfano kuna kile kitu ya kuuza mafuta ya kujipikia. Unaweka pesa na inakupimia mafuta ile unayoitaka. Ya pili tuna ya maziwa, unaweka pesa zako inakutolea maziwa kwa kile kiasi cha pesa ulichokitoa.

Kwenye hili duka tunapata kuona kuna M-pesa pia na vitu vidogovidogo ambavyo vinauzwa ndani. Hapa unaweza toa pesa yako, unaweza ekeza pesa na pia unaweza tumia mtu aliye mbali ijawapo alikuwa na shughuli nazo.

Hili tangazo linajaribu kutuhimiza tu kuwa unaweza kupata bima yoyote kutokea kwenye simu yako pahali popote kule uliko. Unaweza ibonyeza tu ukiwa nyumbani, sebuleni na hata chooni.

Haya ni magari ya kielektroniki, yanatumia stima ili yawezekupata kufanya kazi vizuri. Unayaweka yanachaji usiku mzima, kufika asubuhi yatakua na moto iliyojaa kabisa yenye inaweza kuwafikisha sehemu ambayo wanataka.

Hii ni bima ya afya. Tunaona kuna wanafamilia, mama, baba pamoja na mtoto. Inatuhimiza kuwa tutunze jamii yetu ili tunapokuwa wagonjwa au shida inapotupata tuweze kupata usaidizi bila tatizo yoyote.

Haya ni magari. Yanaonekana kuwa sehemu yao ya kuuzwa au ya maonyesho. Mtu anapotaka kitu kama hiki huwa anaenda katika sehemu hii na kujichagulia kile kinachomfaa.

Hapa ni duka au stoli ya kuuzia vifaa unavyoweza taka jikoni mwako. Kwa mfano hapa tunapata kuona kitunguu, kuna ndiza kupika, kuna viazi pia. Hii husaidia mwananchi kupata chakula kwa njia ya urahisi ijapowapo kupata kulima.

Hili ni jumba la kuuza magari. Tunaweza kuona ni jumba kubwa sana lenye dhamana mingi sana. Magari yenye yakundani pia ni magari yenye bei gali sana. Mtu anapotaka kuzinunua, anaweza kufika hapa na kuchagua lile analolitaka.

Hapa ni sokoni tunaweza kuona watu wengi sana. Kuna wanunuzi na wauzaji. Hapa watu wanapata chakula chao kama vile wanunuzi wamekuja kununua chakula. Wauzaji pia wamekuja kuuza ili wapate kipato chao cha kila siku.

Huyu ni muuzaji wa viatu za kimasai. Hizi viatu wanawake wanazipenda sana kwa sababu zinadumu na zimetengenezwa kwa kutumia ngozi na shanga mbalimbali. Zina mwonekano mzuri sana hata wanaume pia wanazipenda kwa siku hizi.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa kwenye sehemu ,aidha kuziuza ama kuziweka kwenye maonyesho. Hii husaidia sana mtu anayetaka kununua na kumpea kazi rahisi sana kuja kuziokota tu au kuchagua lile analolitaka.

Hapa ni sehemu ya kuuza mboga. Tunaweza kuona nyanya na pilipili hoho na huyu muuzaji wa hapa anapata kupata mahitaji yake ya kila siku na pia anaweza kusomesha watoto katika shule bila shida ama tatizo yoyote.

Hili ni duka la kuuza maziwa, tunaona mchoro wa ng’ombe kwenye ukuta, inatuonyesha dhahiri kuwa kitu chenye kinauzwa hapa ni ya kutokea kwa maziwa au ng’ombe na kusaidia wananchi kwa kupata chakula chao cha kila siku.

Haya ni matunda huitwa tikitimaji. Huwa mzuri wakati wa kiangazi ama wakati ambapo kuna jua kali. Yana madini mengi sana, ambayo husaidia mwili wa mtu kuwa na afya mzuri na yenye inayonawiri.

Hiki ni kibanda watu wengi huitumia kuuza vitu au kupata pesa na pia wanakijiji au wanajamii huweza kufika hapa ili waweze kupata chakula kwa kuyanunua kwa kutumia pesa yao wao wenyewe.

Hapa inaonekana kuwa duka kubwa ambayo wanauza vitu vinayotokana na maziwa. Hii ina madini mengi sana ambayo hata mtu mkubwa wala mtoto akitumia anakuwa na afya ya kupendeza sana.

Hili ni duka la Mpesa, na tunavyoona, limeunganishwa hadi na kuuza viazi, pamoja na soda. Hii inasaidia mtu kupata faida mbalimbali, iliyokusanika na mingi, ambayo itakuja kumpatia chakula mezani, na hata kupeleka watoto wake shuleni.

Hili ni bima ya afya, inayoitwa life Insurance . Inasaidia watu wanapokuwa wagonjwa au mtoto wako kwenye nyumba yako anapokuwa mgonjwa unaeza pata kumpeleka hospitalini kwa njia ya rahisi.

Hii ni bima ya afya. Kwenye hili bango, tunapata kuona wanafamilia wakiwa na furaha. Hii inatuonyesha kuwa hii kitu ni kitu mzuri yenye mtu anapaswa kuchukua ili aweze kupata usaidizi wakati ule anapokuwa mgonjwa.

Hii ni shilingi elfu moja. Ni pesa taslimu ya kenya ambayo watu huitumia. Watu wengi wanajivunia kuwa nayo na pia ndio pesa kubwa zaidi kwa sababu hakuna pesa iliyoandikwa shilingi elfu tano kwenda mbele.

Hii ni bima ya afya inayoitwa Jubilee. Inasaidia sana unapokuwa mgonjwa na kuenda hospitalini unapata kutumia bure bila kulipa pesa yoyote. Ukitaka unaeza tumia shilingi mia tano tu kila mwezi ili kuipata.

Hili ni shilingi elfu moja. Ina umuhimu sana katika jamii yetu kulingana na venye sasa pesa imepotea sana. Hii mtu akipata sai anaweza kuwa na furaha mwingi moyoni mwake.

Hapa ni sehemu pa kuuzia vyakula. Tunapata kuona viazi kwa kipimo tofauti tofauti . Kuna karoti pia na kuna pilipili hoho ambazo huyu muuzaji anauza.

Hili duka la magari kuna mnunuzi amekuja kuchukua gari tena analikagua kwa kina ili ahakikishe kuwa gari lake liko sawa. Anaiangalia kama kuna udhaifu sehemu fulani.

Pesa hii ni pesa ya kitambo, tena tunapata kuona picha ya rais wetu wa kwanza hayati mzee Jommo Kenyatta. Ilikuwa pesa yenye thamana sana kwa watu wa kitambo lakini ilipata kubadilishwa, tena saa hizi iko na sura nyingine jipya.

Hapana ni sehemu ya kuuza viatu vya wanaume. Unaeza enda kuzinunua na tena kuzipata kwa bei rahisi sana. Hapa ni wanaume wenyewe ambao wanaeza pata kuenda ili kuona kwa macho yao wenyewe.

Haya ni matunda ambayo yanaitwa tikiti maji. Yanasaidia sana mwilini kupata damu na pia yana maji mengi sana . Unaeza itumia wakati ambapo kuna jua ili kukimu kiu yako ambayo uko nayo.

Wauzaji wa nguo unapowataka wanapatikana sokoni .Wanasaidia watu kupata mavazi yao ya kila siku na huenda watu wasikuee wanatembea uchi kwa mazingira yetu ya kila siku.

Kuna matangazo ya bima ya afya yenye husaidia wananchi wanapokuwa wagonjwa na kuenda hospitali bila kutumia fedha yoyote. Hii inasaidia wale wananchi wenye hawana mapato mazuri katika maisha yao.

Mchuuzi huyu anauza vitu mbalimbali kama vile nguo, kuna pilipili, kuna mboga, matunda hivyo basi anapata kukimu mahitaji yake ya kila siku kwa njia ya kupata pesa katika biashara yake.

Hili ni sehemu la kisasa ya kuuza maziwa. Kwa kimombo tunaiita Atm . Unakuja na pesa yako unaeka ndani na maziwa unapata kwa kiwango cha pesa ambayo umelipa, ni mashini ya kisasa na inasaidia watu wengi sana.

Hili ni duka la M-pesa, na mwenyewe ni kama anauza vitu vingi ndani yake. Tunaeza pata kuona kuna makaratasi ya kubeba vitu ambavyo anauza.

Haya ni matangazo kutoka Britam. Ina ujumbe ya kuwa, kuwa kwako vizuri ndio wajibu wao. Sasa inamhimiza watu ili wajiandikishe nao, ili wakuwe na afya mzuri inayoeleweka.

Hapa ni sehemu ya kuuza maziwa au vitu zinazotengenezwa kutokana na maziwa. Kupatia wanakijiji urahisi wa kufikia vitu kama hivyo na pia kupata madini mengi mwilini kutokana na hii.

Hapa ni sehemu pa kuuza nyanya, pilipili hoho, ndimu, matunda tofauti tofauti, hata vitunguu. Huyu mchuuzi anajaribu kupata fedha kidogo ya kujikimu maishani mwake.

Hapa ni sokoni, tunaeza pata kuona watu wengi sana humu ndani, wanaouza vitu tofauti tofauti, haswa tunaeza ona matunda mbalimbali tofauti tofauti ambayo yanasaidia miili yetu kuwa yenye afya mzuri.

Hapa ni sokoni na tunapata kuona watu wengi sana. Kuna wanunuzi pamoja na wauzaji wanauza vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna viazi, kuna ndizi, kuna hadi machungwa.

Hili ni duka la kuuza vitu za kutengeneza magari yanapokuwa yameharibika. Pia tunapata kuona kuna mpesa ndani yenye inasaidia wanunuzi wa vitu, wapate kutoa pesa kwa njia ya urahisi.

Hapa ni benki au Mpesa. Hii sehemu watu huja wengi kuweka au kutoa pesa kwenye simu au akaunti zao za kutumia. Tunapata kuona huyu mtu akona pesa nyingi ambayo watu wamekuja kuwekeza kutoka kwake.

Hili ni duka la kutoa pesa inaitwa Mpesa. Watu wengi wanaitarajia kwa sababu inaleta kazi rahisi sana. Unaweza kuwa mbali ama unaweza kuwa karibu na unapata kutumia ama kutoa pesa ndani ya simu yako kwa njia rahisi sana.

Gari hii ya aina ya Toyota Hilux limepata kusimama sehemu ambapo inaonekana kuwa barabara haipendezi. Hivyo basi ni kama limekwama na inataka usaidizi kwa haraka, fedha inatakikana ili kuisaidia.

Huyu ni muuzaji mayai anazileta akizizungusha kwa duka tofauti tofauti ili kupata fedha na hali ya kujikimu katika maisha yake na ya watoto wake ya kila siku na wasikose chakula ya kila siku.

Hili ni duka linalotumiwa kuuza vitu zinazotengenezwa kutoka kwa maziwa. Tunapata kuona kuna maziwa mala na maziwa freshi ili kutusaidia kukimu maisha yetu.

Hapa ni saluni ambapo watu tofauti tofauti wanaenda ili kutengenezewa nywele waweze kuwa warembo na wenye mwonekano mzuri. Tunaeza kuona pia wanauza vipodozi tofauti tofauti.

Hapa ni sehemu pa kuuza vitu vya kitamaduni, haswa tunapata kuona vitu za kitamaduni za kimaasai. Wanauza kwa watu ambao wanatoka nchi za nje sana sana wazungu, ambao wanapendezwa sana na vitu kama hivi.

Hii ni sehemu ambayo watu wengi wenye ng'ombe ya maziwa wanapaswa kuleta maziwa yao na kuwauzia ili wapate mapato yao ya kila siku na waweze kukimu maisha yao pamoja na ya watoto wao.

Hapa ni sehemu pa kuuza vitu ambazo vimetengenzwa kutumia mikono. Kwa mfano hapa tuko na vikapu ambazo wametumia vitu tofauti tofauti ili kuvitengeneza.